Madaktari wawili wa maswala ya kinywa na meno wanamtibu dada mmoja, aliyelala kwenye kitanda maalumu kilichoandaliwa. Wako kwenye chumba kilicho na vitendea kazi mbalimbali ikiwemo viti walivyokalia, vikasha vya dawa, treyi ya kubebea vitu pamoja na vifaa walivyoshika kwa ajili ya kuviingiza kinywani.

Elimu juu ya afya ya kinywa na meno inatolewa kwa msisitizo kwa makundi mbalimbali ya watu, daktari wa meno akiwa na jopo lake wametembelea shule na kuingia kwenye moja ya darasa akiwaelekeza wanafunzi jinsi ya kusafisha vinywa vyao, mmoja wao wameshikilia kifaa mfano wa mdomo huku daktari akishika mswaki ili kurahisisha uelewa wa wanafunzi kivitendo .

Tabibu anayehusika na magonjwa ya kinywa na meno, yuko katika chumba cha hospitali akiwa ameshika sanamu mfano wa fizi zilizoshikilia meno, akijaribu kumuelekeza mgonjwa anayemuhudumia kuhusiana na tatizo alilonalo, daktari huyu amevaa glavu zenye rangi ya pinki mkononi, na koti jeupe.

Mama na mtoto wanaofurahia wakati wao mzuri wa kusafisha kinywa, wako ndani wakitizamana. Umuhimu wa jambo hili, umekuwa ukisisitizwa mara kwa mara na wataalamu wa afya , ili kusaidia jamii , kuepukana na maradhi ya meno.

Mwanaume mmoja aliyevaa barakoa, yuko kwenye gari akishusha mzigo wa machupa ya plastiki, yaliyokwishatumika na kutupwa. Moja ya njia ya kufanya mazingira yawe safi ni pamoja na kuchakata tena mabaki ya maganda ya bidhaa, zinazofungashwa kwenye plastiki. Yanapofika viwandani huchambuliwa na kutengwa kulingana na rangi, ukubwa au mtumizi, na kisha kuyayushwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zingine.

Barabara inayopita katikati ya majengo imefurika kwa maji mengi ya mvua yanayopafanya pashindwe kupitika kwa urahisi, mafuriko ni tatizo kubwa sana kwenye maeneo ambayo miundombinu yake haikuwekwa vizuri au kuimarishwa na hii hupelekea uharibifu wa mazingira unaoweza kuhatarisha usalama wa afya kwa binadamu.

Mikono ya watu wanaojali mazingira, imeshikilia shimo lililokwisha kupandwa mti, ikishindilia udongo. Utunzaji wa mazingira unahitajika sana, kwa ajili ya kulinda afya za binadamu pamoja na wanyama.

Wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa wamekaa katika moja ya maeneo ya hospitali wakitoa huduma mbalimbali. Baba mmoja aliyekaa kwenye kiti akitazama mbele, anachukuliwa taarifa na vipimo vya awali ikiwemo joto la mwili, mapigo ya moyo, na vinginevyo, kabla ya kuingia kwenye chumba cha daktari. Mkononi amewekewa kifaa maalumu kilichobana moja ya kidole chake, na kuunganishwa na skrini ambayo inaonyesha taarifa ya vipimo vyake.

Mhudumu wa afya mwanamke, aliyevalia mavazi maalum yanayomtambulisha katika taaluma yake, amesimama huku amejishika mikono na kuiweka kwa mbele. Madaktari, wauguzi na watenda kazi wengine wanaopatikana katika hospitali au vituo mbalimbali vya afya, wana msaada mkubwa sana katika kuokoa maisha na kuhakikisha afya za binadamu ziko katika hali nzuri.

Daktari anaendelea kupita kitanda kwa kitanda, ili kufatilia maendeleo ya afya za wagonjwa katika moja ya wodi. Amemshika mgonjwa mmoja wapo aliekaa kitandani huku mama yake akiwa pembeni anatazama. Nyuma yake kuna mtoto mwingine ambae nae amelazwa hapo.

Wafanyakazi wa hospitali ikiwemo madaktari, manesi, na watu wa usingizi, wako kwenye chumba cha upasuaji wakishirikiana kuokoa uhai wa mtu mmoja aliye na tatizo la kiafya. Mgonjwa amelazwa kitandani, huku akiwa ameshikwa na kuzungukwa na mashine kubwa ya kisasa. Vifaa na mitambo mbalimbali inayopatikana katika chumba hiki, inatoa fursa kwa huduma bora na za haraka.

Wafanyakazi na watoa huduma za afya wamejipanga kwa kusimama huku wakiwa wamekaa kwenye viti mbele yao. Wako wanaume na wanawake ambao hawa hujitoa mno kwaajili ya kuwa hudumia wagonjwa, na watu wenye matatizo mengine yanayowafanya wafike hospitalini. Madaktari na manesi ni watu muhimu sana duniani kote.

Madaktari, wauguzi na mtu wa usingizi wako kwenye chumba cha upasuaji wakiendelea kumhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Wamevalia mavazi maalumu ya tahadhari na usafi yanayohitajika kama kanuni katika chumba hiki. Pia wamezungukwa kwa mitambo na vifaa mbalimbali vya kitabibu vinavyowezesha kazi yao kufanyika vile inavyotakiwa.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe yupo kwenye chumba maalumu akifanya kipimo kwa mwanamke mwingine aliyelala kitandani. Daktari huyo ana tabasamu huku akiangalia kifaaa cha kielektroniki kinachoonyesha maendeleo ya ndani ya viungo vya mgonjwa, mahali walipo wamezungukwa na vifaa vingine mbalimbali vya kitabibu, vinavyotumika hospitalini.

Watoa huduma wa kitengo cha afya ya mama na mtoto wanaahudumia watu waliofika hospitalini, nesi na mama mmoja wanamuweka mtoto kwenye kibebeo maalumu kwaajili ya kupimia uzito, pembeni kuna mabenchi ya mbao yakitumiwa na watu kukaa wakisubiri kuhudumiwa.

Muuguzi katika hospitali yuko kwenye wodi ya wazazi akimhudumia mtoto mchanga aliyetoka kuzaliwa ili kuona kama yuko sawa. Kuna kitanda mbele yake kilichofunikwa na shuka jeupe, mlango wa kijani pembeni pamoja na chombo maalumu cha njano kinachotumika kuwekea taka hatarishi.

Vitunguu saumu vyenye rangi nyeupe vimewekwa pamoja tayari kwa matumizi mbalimbali. Vinaweza kutumika kama kiungo kweye vyakula ili kuongeza ladha, na wakati mwingine hutumiwa kutibu changamoto za kiafya zinazoweza kudhibitiwa kabla ya kumuona daktari. Kiungo hiki kinasifika kwa kuwa na uwezo wa kusaidia matatizo ya kifua au kikohozi.